Chakula tofauti tofauti iliyowekwa kwenye mipango tofauti tofauti , tayari kuwekwa ili yauzwe yamewekwa kwenye sinia mbalimbali kama vile ya rangi ya kijani kibichi , jeupe na pia ndani ya gari.

Vyakula mbalimbali vinavyoonekana vimepakiwa kwenye masinia. Baadhi ya vile vyakula ni pamoja na samaki, nyama zilizowekwa kwenye miti ya kushikia wakati kuna kimenya.

Hapa ni sokoni ambapo kunauzwa bidhaa tofauti tofauti ,baadhi ya hizo ni samaki waliotandazwa kwenye mikeka, pia kunaonekana kuna wanunuzi na wauzaji wakiwa kwenye pilka mbalimbali.

Hapa ni sokoni ambapo kwaonekana kuna samaki aina mbalimbali kama vile tilapia. Zimewekwa kwenye jisaduku tofauti ili kuonyeshana tofauti yao.

Chakula aina ya kiamsha kinywa inayoonekana imeandaliwa kwenye meza na kuandaliwa tayari kuliwa inaonekana kupikwa na maziwa kwa umarufu ili kuliwa.

Chakula aina ya mchele iliyopambwa na kachumbari, kando yake kuwekwa ndizi na nyama hapo juu. Pia kimwekwa kwenye sahani jeupe kimeekelewa kwenye meza ya mbao. Kando yake kuonekana vifaa vilivyoundwa na mbao huko na kuwekwa kwenye sakafuni tayari watu kuvitumia.

Hapa ni Ufuoni wa bahari ambapo maji yanaonekana kufika na kurudi yakaacha uchafu. Mbele yake kwaonekana kuna jumba lililo na paa jeupe, pia kunaonekana kuna miti ya mnazi kwa wingi.

Hapa ni ng'ombe watatu waonekaa wakichokora chokora kwenye pipa la takataka, wakitafuta kitu ambacho wanaweza wakala ili kushiba.

Nyama kwa aina ya shawarma iliyowekewa katika miti kadhaa ya kushikia. Inaonekana umewekelewa kwenye jiko ikichomwa ili iive na iweze kuliwa.

Mwanamke anaonekana kafunua sufuria iliyokuwa imefunikwa na kutoa bidhaa jeupe, ili kuangalia iko tayari. Kando kwaonekana mitungi kadhaa, inayotumika kuhifadhi maziwa.

Hi ni chakula aina ya mchele iliyowekwa kwenye sahani, kimepambwa kwa kachumbari, ndizi kando yake na chilli ,kando yake kuna sharubati iliyowekwa kwenye glasi katikati ya zile glasi kuna bakuli mbili zilizowekwa supu.